Eneo ni la sokoni, mwanamke anaonekana akiwa na tabasamu amevalia fulana yenye rangi ya nyekundu akiwa ameshikilia nyanya ambazo zimeekewa kwenye beseni ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea haihitaji udongo kukua bali inatumia virutubisho. Mimea miwili, aina ya sukuma imepandwa juu ya sinki nyeusi ambayo kuna bomba ambalo limeelekezwa kwenye tangi nyeupe chini yake, la kusambaza maji.

Huu ni mfumo wa haidrofoniki ambapo mimea haihitaji udongo kukua bali inatumia virutubisho. Kuna mimea ya aina mbili ambayo imepandwa kwenye mabomba meupe ikiwa ya rangi nyekundu na nyingine ni ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni ukulima wa muundo wa hydrofoniki. Mimea hukuzwa kwa kutumia virutubisho. Inaweza kupandwa sehemu ambayo haina mashamba makubwa. Mimea haihitaji jua, mvua au baridi kali.

Huu ni ukulima wa muundo wa haidrofoniki. Mimea hukuzwa kwa kutumia virutubisho. Imepandwa kwenye mabomba ambayo yamechongwa vizuri na kuwekezwa juu ya ya ukuta.

Wanaume wawili wako ndani ya chafu kubwa ambapo kuna mimea mingi yenye majani ya kijani kibichi. Wamevalia suruali ndefu na mashati za kawaida. Katikati kuna njia ndogo ya udongo mwekundu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake, inategemea maji yenye virutubisho. Huu ni mfano uliotengenezwa kwa mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hidroponiki. Mimea miwili yenye afya ya majani mabichi ikikuzwa vizuri. Tray nyeusi imeinuliwa kwenye meza ya mbao ili kuleta mimea kwenye urefu unaofaa.

Mwanamke aliyevalia shati ya michirizi myeupe na myekundu, ndani akiwa amevalia fulana nyeupe, ameshikilia mmea uliopandwa ndani ya ndoo nyeupe. Uliopandwa kwa mfumo wa haidroponiki ambapo mimea haihitaji udongo kukua.

Huu ni mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea hukuzwa bila kutumia udongo. Mimea imewekwa katika ndoo nyeupe ambayo imebomolewa kando kando ili kupitisha hewa na upepo.

Huu ni mfumo wa teknolojia ya kilimo maji ambayo inaruhusu mimea kukua bila udongo ikitegemea maji yenye virutubisho. Kuna mmea wenye matawi ya mviringo ukiwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea haihitaji udongo bali inatumia virutubisho. Mimea hiyo iko kwenye mirija meupe ambayo ina mashimo ambapo mimea imepandwa. Chini ya mirija kuna bomba kubwa la buluu ambalo ni la kupitisha maji.

Huu ni mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea haihitaji udongo kukua. Mabomba meupe yamepangwa mimea yenye matawi ya rangi ya kijani. Mimea mingine imeota tunda.

Hili ni shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila kichwa kina majani mabichi mepesi yaliyokunjana vizuri. Udongo unaonekana kwa rangi nyekundu. Kwa umbali, kuna miti na majengo kadhaa.

Kuna watu waliovalia sare za kijani na aproni nyeupe, wakianya kazi kwenye meza ndefu ndani ya kiwanda wakiandaa na kufunga maua ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye rafu tofauti.

Hawa ni wakulima wa mashamba makubwa. Wanaonekana kutumia jembe kuyapalilia mimea yao. Kila mtu amepewa kipande kidogo cha shamba ambacho anapaswa kupalilia kwa siku iliyotengwa.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa aina ya Fresian, wameekewa bango sikioni ili kuwatambua haraka. Wako ndani ya zizi, kila mmoja ametoa kichwa chake nje ili kula chakula walichoandaliwa.

Hiki ni chumba cha kufuga kuku ambapo kuna maelfu ya kuku wa rangi nyeupe na hudhurungi. Kuna beseni la rangi ya buluu ambapo kuku wawili wanadona dona mchanga hapo ndani. Kuna vitu vyeupe vya kuwaekea chakula vinavyoning'inia hewani.

Hiki ni kiwanda cha kupakua na kusafirisha bidhaa. Kuna matunda ambaye yanawekwa kwenye karatasi ili yaweze kupelekwa sehemu mbalimbali za nchi kwa uuzaji mbalimbali. Watu wanaopakua bidhaa hizi wamevalia nguo za rangi ya bluu.

Hili ni shamba lenye mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. pengine ni mahidni au mazao ya nafaka. Bomba kubwa jeusi lipo chini ya vijito vidogovidogo vya maji. Kuna mitarro ambayo imepita kuenda kwenye mimea.

Hili ni sehemu la shamba ambapo unyunyuzia wa maji unaendelea kwasababu kuna mabomba meusi yaliyopitishwa chini ya kunyunyuzia maji. Matope yamesimama na maji mengi hayasongi. Nyuma kabisa, kuna tangi nyeusi la kueneza maji eneo lote.

Huu ni ukulima ambao wakulima hutumia mabomba kuinyunyizia mimea yao maji. Mabomba haya huwekwa chini ya ardhi kisha yanaelekezwa kwenye mimea. Ukulima huu unapatikana sanasana sehemu ambazo mvua ni nadra sana.

Shamba hili lina mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji, ambao una mabomba yanayotembea sambamba na mistari ya mimea.